Mwanaume mmoja aliyevaa nguo za bluu ameketi akishika karatasi muhimu. Karatasi ina maandishi mengi, mkono wake umelala juu ya mguu, eneo linaonekana la ndani, mwangaza hafifu, hali ya utulivu na umakini unaonekana.

Kuna kundi la wanaume wamevaa suti wamesimama wakiwa wamekusanyika, mojawao aliyevaa suti ya buluu anaonekana akiongea hawa akielekeza. Nyuma yao kuna mabango na milango. Mtu mwingine amekaa chini akitazama chini. Eneo lote linaonekana kama ofisi au kumbe ya mkutano au sehemu ya huduma ya umma.

Majengo marefu ya orofa yanaonekana barabarani. Moja lenye maandishi Nairobi General Office. Magari na pikipiki zimesimama mbele yake zikionyesha shuguli za jiji. Watu wanatembea mbele ya jengo hilo, anga linaonekana wazi na kuna mwanga wa kutosha. Hali hii ina ashiria jengo la biashara au ofisi katika jiji lenye shuguli nyingi.

Wanaume wawili, mmoja amekaa mwingine amesimama, mmoja amevaa shati jeupe mwingine shati la njano ya kijani. Yule aliyevalia shati jeupe anaonekana kumshika mkono yule aliyesimama na kusaini karatasi huku yule mwingine akiangalia mahali anaposaini karatasi. Nyuma yao kuna ukuta wenye maandishi makubwa yasiyosomeka wazi.

Wachezaji wengi wamevaa sare nyekundu. Wako kwenye uwanja, nyuma yao kuna goli la mpira. Mavazi yao yameandikwa neno KDF, wamevaa viatu vyeusi vyeupe na vingine vyenye rangi tofauti, wakifanya zoezi.

Wachezaji wawili wa mpira wa vikapu wako uwanjani, mmoja amevaa jezi nyeusi yenye maandishi Kenya 14 na mwingine amevaa jezi ya kijani kibichi. Mchezaji wa jezi nyeusi anacheza mpira wa kikapu. Wote wanaonekana wakipita katika mchezo. Nuru inatosha ikimulika kila kitu sawasawa. Msisimko wa mchezo unaonekana wazi ukitoa burudani. Hali hiyo inaonyesha ari ya mchezo na ushindani.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevalia jezi la bluu na manjano yenye mistari, huku mwingine amevalia jezi la kijani na manjano. Wote wanaonekana wakiwa katikati, katika harakati ya kucheza, nyuma yao kuna mabango ya matangazo ya BET na FKF PR , pia kuna umati wa mashabiki wakiwa wamekaa kwenye viti vya jukwaani. Inaonekana kama tukio la mchezo wa mpira wa miguu kwenye uwanja mkubwa.

Kundi kubwa la watu limekusanyika uwanjani baadhi wamekaa kwenye viti vya jukwaa. Majengo yanaonekana mbali, kuna maandishi yenye maneno national stadium inaonekana ni kama ni uwanja wa michezo na watu wamekuja kuwashangilia wanaocheza michezo hiyo.

Mkusanyiko wa watu watatu, mwanaume mmoja amevaa suti ya kahawia, ameshika tuzo mikononi mwake na mwanamke amevaa joho la rangi ya nyeusi na nyekundu, naye pia ameshika tuzo. Upande wa kulia mwanaume pia amevalia suti ya bluu wamesimama mbele ya bango kubwa lenye maandishi. Nuru inawaangazia vizuri.

Mwanaume na mwanamke wanatabasamu wakiwa wamesimama karibu. Mwanamme amevaa koti jekundu na shati jekundu ndani, mwanamke amevaa koti lenye rangi mbalimbali na wote wanaonekana kuwa na furaha. Nyuma yao kuna watu wengi waliojikusanya wakionyesha kuwa wako kwenye mkusanyiko wa hadhara au tukio la umma. Kuna hisia ya sherehe au furaha.

Katika eneo la nje watu kadhaa wamekusanyika karibu na meza ndogo. Wanaume watatu wa wakisaini nyaraka, mmoja amevaa shati la kijivu na mwingine shati la bluu. Wanawake pia wako, mtoto mmoja amesimama mbele yao. Nyuma yao mabati inaonekana upande wa kushoto.

Watu watatu wapo ndani ya chumba wakifanya kazi. Mwanamke mmoja amekaa mbele ya kompyuta, mwingine amesimama nyuma. Mwanaume mmoja amesimama katikati akiangalia kinachofanyika kwenye kompyuta. Kazi inaendelea vizuri na inapeana mandhari ya ofisi. Inaonekana maamuzi yanafanywa na mawasiliano yanaendelea vyema.

Uwanja mrefu wenye rangi ya kijani kibichi una wanaume wenye wamevaa jezi za njano. Wanakimbia uwanjani wakitazama mbele. Nyuma yao kuna stendi ya watazamaji. Anga la bluu linaonekana na bendera ndogo inapepea upande wa kulia. Eneo linaonekana wazi kabisa na uwanja wa michezo.

Umati wa watu wamesimama ndani ya jengo. Wengine wamevaa maski . Mmoja amevaa koti la buluu. Watu wameketi mbele ya kompyuta ya meza. Mafaili ya kahawia yamepangwa juu ya meza. Bango lenye nembo linaonekana nyuma. Watu hawa ni kama wanahudumia watu wenzao.

Fomu iliyo na kichwa Judicial Service Commission na nembo ya serikali juu yake. Kichwa kingine kinasomeka Internship and Attachment policy for the Judiciary , inapea mchongo na rangi ya kijani na kahawia zinatawala muundo huo. Hii inaashiria nafasi za mafunzo au uzoefu wa kazi katika mfumo wa mahakama. Fomu inatoa taarifa muhimu kwa watu hao.

Wanachama wa mahakama wamekaa kwenye meza ndefu, wamevaa majoho meusi na nyekundu, wakiendesha kikao rasmi. Nyuma yao kuna bendera mbili ndefu, zikionyesha heshima ya taifa. Wanaonekana makini wakijadili masuala muhimu.

Sherehe kubwa inaendelea uwanjani. Watu wengi wamekusanyika. Bango kubwa lenye maandishi wahola limeinuliwa juu. Watu wengi wamevalia mavazi yenye rangi tofauti wakionyesha furaha, baadhi wameshika bendera ndogo wakizipeperusha hewani. Kelele za shangwe na vifijo zinatarajiwa zikionyesha msisimko mkubwa. Hali hii inaonyesha umoja na sherehe za jamii.

Kuna umati wa watu wamekusanyika pamoja wakiwa wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali ikiwemo kijani kibichi na nyeupe. Katikati yao kuna mtu mmoja aliyepakwa rangi ya kijani na nyeupe mwilini akiwa ameshika kitu mkononi. Inaonekana kama sheria au tukio la umma lenye shamrashamra watu wengi wanaonekana wakishangilia.

Wanariadha mwanaume wametua kwenye mchanga baada ya kuruka mbali, akionyesha bidii kubwa amevaa nguo za michezo na wanaonekana akitabasamu kwa furaha, nyuma yake kuna uwanja wa riadha na viwanja vya kuketi vilivyo na watu, anga linaonekana wazi. Likionyesha hali ya hewa nzuri.

Wanariadha wanne wa kiume wote wakiwa wamevalia mavazi yenye riadha wamesimama kwenye uwanja wa riadha. Wanasherehekea kwa furaha wakionyesha ushindi. Wote wanaonekana wakiwa na tabasamu wakifurahia tukio muhimu.

Watu wako ndani ya jengo. Wanaume wamesimama, wamevaa mashati meupe na suruali nyeusi. Baadhi yao wameshika simu. Wanawake na watoto na watu wengine wamekaa kwenye viti wakisubiri. Dawati la mbao linaonekana mbele. Eneo linataa za kutosha, inaonekana ni kama sehemu za huduma, na watu wanasubiri zamu zao.

Katika mazingira ya ndani watu kadhaa wamesimama na kukaa wakishugulikia jambo kwenye meza. Mwanaume mmoja amesimama karibu na meza zenye karatasi na masanduku akionekana kushughulikiwa nyaraka. Watu wengine wamesimama mbele yake wakionekana kusubiri huduma. Baadhi yao wamevalia barakoa wakizingatia usalama.

Watu kadhaa wanakusanyika ndani ya jengo. Kwa mbele mwanaume aliyevaa suti na miwani anaonekana akiongea na mwanamke aliyevaa hijabu ya blue . Nyuma yao kuna watu wengine wamesimama kwenye foleni. Kwenye ukuta wa nyuma kuna bendera au bango linaloonekana. Sehemu hiyo inaonekana kuwa ofisi au kituo cha huduma za umma.

Wachezaji wa mpira wa wavu, wako katikati ya mchezo. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyekundu, yenye namba kumi, na mwingine aliyevaa jezi ya kijani, yenye nambari tatu, wanaruka hewani kujaribu kupiga mpira. Kuna wachezaji wengine nyuma yao. Inaonekana kama mchezo unaendelea kwenye ukumbi, au uwanja wa ndani, na pia, kuna mashabiki wamekaa kwenye viti wakiwashabikia.

Kikundi cha wachezaji wa kike wakiwa wamevalia jezi za bluu zenye nambari tofauti wamesimama kwenye uwanja. Baadhi yao wamevaa kaptura wengine suruali. Hii inaweza kuwa timu ya mpira wa wavu au michezo mingine wakijiandaa na kufurahia mchezo.

Jengo kubwa linaonekana lenye milango, maandishi "Huduma Kenya" yameandikwa juu ya mlango huo. Watu kadhaa wamesimama nje wakiongea baadhi yao wamevali sare ya polisi nyuma ya jwngo kuna miti ,kando kuna gari na hali ya hewa inaonekana nzuri mwangaza umetokea juu.

Kikapu kikubwa cha kufulia kimetengenezwa kwa plastiki ya rangi ya waridi kikiwa na muundo wa matundu. Kimekaa kwenye sakafu ya rangi ya kahawia huku ukuta wa rangi ya zambarau ukiwa nyuma yake. Kikapu kinaonekana kisafi na kiko tayari kutumika labda kwa nguo chafu au kuhifadhi vitu.

Mwanamke amesimama mbele ya mikrofoni akiwa ameshika biblia akizungumza. Amevalia jezi jeusi na nyekundu, mwanaume mmoja kando yake pia amesimama mbele ya mikrofoni na mwanamke mwingine kando yake wakiwa wanamwangalia. Bendera za Kenya zinaonekana nyuma na mandhari ni ya uongozi, kila kitu kiko tayari.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wako uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya bluu na mwingine kijani kibichi na njano. Mchezaji wa bluu anakimbia na mpira akifuatwa na yule wa kijani. Uwanja una nyasi fupi unaonekana umetunzwa vizuri. Kuna wachezaji wengine mbali kidogo nyuma. Majengo ya uwanja yanaonekana nyuma, yanayoonyesha uwepo wa hadhira. Hali ya hewa ni nzuri kwa mchezo, hakuna mawingu.

Umati mkubwa wa watu wako wamekusanyika nje wakiinua mikono yao juu na kuashiria furaha au shauku. Baadhi yao wamevalia kofia na wengine wamevalia nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya. Bendera hiyo inaonekana ikipepea juu. Nyuso zao zinaonyesha furaha na msisimko. Hii inaashiria mkusanyiko wa kisasa au sherehe ya kitaifa.

Wachezaji kadhaa wa mpira wa mguu wako uwanjani, mmoja amevaa jezi ya bluu na nyeupe akitembea na wengine wamevaa jezi ya kijani kibichi. Mmoja wao yuko na mpira, kuna wachezaji wengine nyuma yao, baadhi yao wakiwa wamevalia jezi zenye rangi tofauti. Uwanja una nyasi na bendera zimesimama kando. Anga inaonekana wazi, wanariadha wanaonekana makini wakishindana vikali.

Wanawake wanne wamesimama pamoja wakiwa wamevalia fulana zenye nembo tofauti, wengine wamevalia skafu za rangi ya kijani na nyeupe, wote wanaonekana wakishirikiana au wakiongea wakiwa katika mazingira ha umma.

Kuna mwanamichezo akitua kwenye shimo la mchanga huku mchanga ukinyanyuka hewani kutokana na kutua kwake. Amevalia nguo za michezo na maandishi yakionekana kifuani kwake . Nyuma yake kuna jukwaa la watazamaji lenye viti vingi. Eneo zima linaonekana kuwa uwanja wa michezo na pia watu wanaonekana wakiwa nyuma yake.

Kuna kundi la watu, wamekusanyika karibu na meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cha kijani, baadhi yao wamekaa, wakiwemo wanawake waliovaa barakoa, mwanamke mmoja amesimama akiongea na mtu aliyekaa nyuma yao, kuna watu wengine wamesimama na kwa hema kubwa inaonekana kama mkutano au tukio la umma.

Kundi kubwa la watu limekusanyika chini ya hema wakionekana kushubiri huduma. Mbele watu kadhaa wameketi kwenye viti huku wengine wakisimama. Kuna mabango yaliyoashiria identity cards. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kijamii au utoaji wa huduma za serikali. Rangi mbalimbali za nguo za watu zinaonekana.

Meza ya mbao ina kompyuta mpakato wazi. Mwanaume ameketi mbele yake amevaa shati jeupe na suti nyeusi anatazama skrini. Nyuma yake watu wamesimama mbele kwenye foleni, baadhi yao wamevaa nguo za kitamaduni. Eneo linaonekana kuwa nje. Mwangaza wa jua unatokea juu. Watu wengi wanaonekana kwenye uwanja huo, inaonekana ni kama huduma kwa jamii.

Kuna umati mkubwa wa watu ,wengi wao wakiwa wameinua mikono yao juu. Wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu ,kijani na nyeusi, nyeupe pia. Wanaonekana wakiwa kwenye tukio la shamrashamra na wengine wamebeba bendera ndogo mkononi labda tamasha au mkutano mkubwa. Eneo lote limejaa watu wenye furaha na kushangilia.

Mwanaume anaonyesha karatasi kwa mwanamke aliye simama hapo. Mwanamke huyo amemyoa na ana nywele fupi, amebeba mtoto wa kike aliye vaa nguo nyeupe na ameshukwa nywele. Wanaume wengine wako nyuma yao wakiwa wanatazama karatasi hilo kwa bidii.

Kuna tingatinga kubwa la manjano na nyeusi limeegeshwa kwenye eneo la ujenzi. Karibu nalo kuna mabomba makubwa ya saruji yaliyopangwa chini, kuna miti mirefu nyuma yake na jengo la makaazi linaonekana kwa mbali. Eneo lote linaonekana kuwa na vumbi na vifaa vya ujenzi.

Uwanja wa mpira wa miguu, unaonekana wachezaji sita wamevaa jezi nyekundu wakiwa wamesimama kwenye nyasi. Wote wanaonekana wakitabasamu wakiwa wanafanya zoezi. Baadhi yao wamevalia viatu na soksi ndefu. Nyuma yao kuna goli la mpira wa miguu na uzuio.

Mafungu mengi ya vitambulisho yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakiwa yamefungwa vizuri. Yanaonekana kama yamepakiwa kwenye sanduku au chombo kikubwa cha kuhifadhia. Kuna mikono miwili ya watu inayoonekana hapo kando. Na pia. Kuna boksi ya bluu.

Uwanja wa mpira wa mguu unaonekana ukiwa wazi, ukiwa na wachezaji wenye timu mbili tofauti. Wenye wamevaa jezi za njano na kijani na wengine jezi nyekundu na nyeusi. Nyasi za uwanja zimekatwa vizuri, ikionyesha mistari meupe za uwanja. Wachezaji wengine wanaonekana nyuma wakifuata mpira. Hii hali ya mchezo wa soka unaendelea, huku wachezaji wakishindana kudhibiti mpira.

Mwanamke amevaa shati la rangi nyekundu na miundo akionekana akizungumza kwa hisia. Nywele zake ni nyeusi na hazijaundwa vizuri zimechakaa. Kuna watu wengine nyuma yake baadhi wamevalia kofia nyekundu zenye maandishi tuko pamoja wakionyesha mkusanyiko au tukio la kisasa. Mazingira yanaonekana kuwa nje au eneo la adhara.

Mwanaume amesimama mbele ya microphone akizungumza, amevalia suti na tai. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye nembo ya mahakama, na maandishi, Milimani High Court Civil Division. Juu ya bango kuna bendera ya Kenya. Mazingira rasmi, hali muhimu, hotuba inatolewa, utekelezaji unazingatiwa.

Wanaume watatu wamekaa mezani wakisoma nyaraka mbalimbali. Wote wamevaa mashati meupe yenye mikono mifupi. Kompyuta ya mkononi imeekwa mezani ikionyesha matumizi ya teknolojia. Eneo hili linaonekana kama ofisi au maktaba. Hali ya utulivu inatawala kuonyesha umakini katika kazi. Kila mmoja anaonekana kujikita katika kazi zao akifanya maamuzi muhimu.

Jopo la majaji limekaa kwenye viti. Wanaume wamevalia nguo nyeupe, wanaonekana wakiwa katika jengo la serikali. Bango kubwa lenye maandishi, the judiciary tribunals linaonekana nyuma. Mapazia ya rangi ya dhahabu na kijani yamefunika ukuta.

Kuna bango linaloonyesha mchanganyiko wa mandhari tofauti zote zikihusiana na haki na maendeleo. Juu kuna watu waliojikusanya huku chini kukiwa na nembo ya Nairobi International Trade Fair. Kuna pia alama ya haki na usawa ikionyesha mwelekeo wa sheria. Rangi zinatumika kuunda muundo wa kuvutia na pia kuna wanafunzi ndani yake, afisa wa polisi pia.

Mwanaume amevaa suti na tai akisimama mbele ya mibari yenye nembo. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya. Anaonekana akiapa kutumia Biblia aliyoishika mkononi. Anaonekana kuwa katika nafasi ya kuwekwa uongozini.

Kuna tingatinga la manjano na bluu limeegeshwa kando ya shimo kubwa lililochimbwa ardhini. Ndani ya shimo kuna udongo mwingi na mabomba ya saruji yaliyo onekana, kwa mbali, kuna majengo kadhaa ya makazi na miti, eneo zima linaonekana kuwa eneo la uchafu na ujenzi lenye vifaa vizito.

Kikosi cha wachezaji wanawake kimekusanyika, wengi wamevaa sare za buluu na mwingine nyeupe. Sare za buluu zimeandikwa KPR. Baadhi yao wamekaa kwenye benchi. Wengine wamesimama wakiangalia mbele. Eneo lina kuta za rangi ya kijani. Nuru inawaangazia wazi wazi.

Wanaume wawili wamevalia suti, wanaosalimiana wakionyesha urafiki au makubaliano. Wamezungukwa na watu wengine wakiwemo wanaume na wanawake. Wote wakiwa wamevalia na mavazi rasmi, hali hii inaashiria tukio muhimu.

Mtu mzima anaandika kwenye karatasi kadhaa zilizopangwa mbele yake, anaonekana kuwa makini sana na anachokifanya. Mtu mwingine anaonekana amesimama karibu naye akimwangalia au akimshauri. Watu wengine wawili wanaonekana mmoja amesimama mwingine ameketi. Karatasi hizo zimejaa maandishi, anga linaonekana kuwa la nje ya banda au chini ya banda. Huu unaweza kuwa utaratibu wa usajili, kujaza fomu au shughuli nyingine za kiutawala.

Kundi kubwa la watu wameketi kwenye viti vingi mmoja wao akiwa amevaa shati la rangi ya kaki. Anasimama katikati ya kundi. Wengine wamevaa mavazi tofauti wakionekana wakisikiliza au kusubiri. Chumba kina paa refu na kuta nyeupe. Kuna mabango yaliyowekwa juu ya ukuta. Mwanga unaingia kutoka juu. Kuna pia polisi ndani hapo.

Kuna kundi la watu waliokusanyika ndani ya jengo. Baadhi yao wamevaa mashati meupe, yenye rangi ya nyekundu ndani yake. Bendera yenye maandishi Huduma Kenya inaonekana wazi ukutani. Mandhari inaonyesha shughuli ya serikali, au za umma. kila mtu anaonekana makini na kinachoendelea.

Wachezaji watano wa kiume, wote wamevalia jezi za blue zenye nembo ya Bandari FC. Wamesimama wakiwa wamekumbatiana. Wote wanaonekana wakishangiia. Hii inaashiria ushindi au ushikamano wa timu.

Mwanamke amesimama. Amevaa nguo za kifahari na barakoa nyeusi. Mwanaume ameketi mbele amevaa barakoa ya blue . Anashika tembo. Karatasi kadhaa zimewekwa juu ya meza. Mwanamke mwingine amesimama upande wa kulia. Amevaa koti jeusi. Mandhari ya nje yanaonekana nyuma na kuna hema jeupe pia nyuma.

Kuna mwanamke amevaa gauni refu la rangi ya maroon amesimama akipunga mikono kifuani. Nyuma yake kuna bango au kanda yake kubwa lenye maandishi makubwa na picha ndogo chini. Mwanamke huyo ana nywele zilizofura na ana tabasamu usoni. Mazingira yanaonekana kuwa ndani au ukumbi au jengo na maandishi hayo ni I stand for peace .

Uwanja wa mpira wa kikapu unaonekana wazi ukiwa na wachezaji wakishindana, mchezaji mmoja amevajezi ya bluu akiongoza mpira na wengine wamevajezi nyeupe. Wakijaribu kumzuia, wote wamevalia viatu vya michezo nyuma yao kuna wachezaji wengine na watazamaji. Hii ni hali ya halisi ya mchezo wa mpira wa kikapu.

Kundi la wanaume wamevaa sare za michezo wamesimama kwa safu wengi wao wamevaa jezi nyeupe, wanaonekana kuwa wachezaji wa timu na namba ziko kwenye jezi zao. Wote wanaonekana wakiwa wametulia na kuzingatia wanachoambiwa.

Watu wengi wamekusanyika kwenye uwanja mkubwa wakishika mabango. Mmoja wao ana bango kubwa lenye maandishi Al Aziza FC. Rangi nyingi zinaonekana kwenye umati na watu wengine wamefurahia wakiwa wanatabasamu.

Kundi la watu wamesimama pamoja, mwanamke amevalia nguo nyeusi akipokea kitu kutoka kwa mwanamume aliyesimama kando yake, watu wengine wamesimama nyuma wakiwa wanatabasamu, mwangaza umetokea juu ya kundi la watu, eneo linaonekana rasmi huenda ofisini, hali ya furaha inaonekana na ushirikiano unaendelea.

Kundi la wanaume watatu wakiwa na rangi usoni, wawili wamepakwa rangi ya bendera ya Kenya. Mmoja ana bendera ya kijani, nyekundu na nyeusi. Wote watatu wanacheka kwa furaha, mmoja katikati amevaa kofia ya kijani na miwani ya jua. Wote wamevalia fulana zenye maandishi Kenya.

Kuna rundo la kura za maoni zilizopangwa kwenye meza. Kila rundo lina maandishi ya namba zikionyesha vitambulisho. Karibu na rundo hilo kuna chupa ndogo ya sanitizer ikionyesha umuhimu wa usafi na sheria mazingira ya uchaguzi au uhashibu.

Wanaume wengi wamevaa majoho meusi huku mwisho pia kuna mwanamke mmoja, yeye pia amevaa joho nyeusi. Nyuma yao pia kuna watu wenye majoho meusi. Kuna vifaa vya kurekodi yaani maikrofoni mbele yao. Kwenye meza kuna vitabu kadhaa na kompyuta ndogo na vitabu hivyo pia kuna makaratasi.

Uwanja wa michezo unaoonekana ukiwa na wachezaji wawili wa timu tofauti, mmoja amevaa jezi ya bluu na kaptula nyeupe, ukionekana kitembea. Mwingine amevaa jezi yenye milia, yamechongwa ya bluu na kaptula nyeusi. Yakionekana yakiashiria nyuma yao kuna watazamaji wachache wameketi kwenye viti. Nyasi za uwanja zimekatwa vizuri. Hii inaonekana kuwa ni sehemu ya mchezo wa soka au mchezo mwingine wa uwanjani unaoendelea.

Kuna kundi la watu kumi na moja wakiwemo wanaume na wanawake wame simama wame panga. Baadhi yao wamevaa majoa rasmi yenye rangi za dhahabu. Blue na kijani, wengine wamevaa suti ama vazi ya kitamaduni. Wote wana onekana wakishiriki katika hafla muhimu wakisimama nje ya jengo.

Kuna watu wawili wamekaa kwenye meza ndefu. Wakiwa wame tazama mbele. Nyuma yao, wanakupa mbango mawili: moja ni la maandishi kuhusu vyeti, vya kuzaliwa na vifo, na jingine ni la ujumbe kuhusu huduma za serikali. Wote wamevalia nguo rasmi. Eneo linao nekana kama ofisi ya umma au kituo cha huduma kwa wananchi.

Mwanamke amesimama mbele ya bango, amevaa gauni la rangi ya dhahabu na bluu akiwa na mkufu mkubwa shingoni ana miwani machoni, kichwa chake na kina nywele nyeusi na kinywa chake kimefunguka, anaonekana akizungumza nembo ya maandishi anaonekana nyuma. Nuru inamwangazia moja kwa moja.

Shabiki ameshika bango kubwa lenye maandishi Gor Mahia FC amevalia fulana na kofia. Watu wengi wako nyuma yake baadhi yao wamevalia fulana za kijani na nyeupe wengine wamevaa kofia na kofia ngumu za kijani. Umati umefurahia.

Wanaume wawili wamesimama kando ya meza yenye kompyuta, mmoja wao aliyevalia suti ya bluu, anainama kuelekea kompyuta. Anaonekana akichapa au kurekebisha vitu. Mwingine mmoja amesimama karibu naye akiangalia. Mwingine ni mwanamke ameketi chini aliwaongoza. Inaonekana kama ofisi au chumba cha kazi na kuna vifaa vya kielektroniki mezani.

Wanaume wanne wamevaa fulana za manjano na kofia isipokuwa mmoja aliyevalia fulana nyekundu. Wamesimama karibu na meza iliyo na kifaa cha mbao. Wote wanakagua na wanashirikiana katika shughuli fulani ndani ya jengo. Kuna maandishi yasiyosomeka vyema nyuma yao. Wawili wamesimama kushoto, mmoja katikati na mwingine kulia.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akionyesha uso mzito na makini amevaa koti la bluu. Nywele zake ni nyeusi. Nyuma yake kuna bango lenye maandishi www.jsc.go.ke likionyesha uhusiano na taasisi ya kiserikali. Mazingira yanaonekana kuwa ya kiofisi au mkutano.

Kundi la wanaume limekusanyika wakishika kombe la dhahabu juu angani kwa furaha . Wote wamevalia fulana nyeupe na suruali za buluu. Nyuso zao zinaonyesha bashasha na ushindi huku wakishangilia. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje labda uwanja wa michezo au ukumbi huku wakiwa na watu wengine nyuma.

Kuna wachezaji watatu wanetiboli au mpira wa mkono wakiwa katikati ya mchezo. Mchezo mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyeupe anajaribu kurusha mpira huku wachezaji wengine walio waliovaa jezi la bluu wakimkaba. Wote wanaonekana kuwa katika harakati ya nguvu. Nyuma yao kuna umati wa watu walio kaa kwenye viti vya jukwaani wakishuhudia mchezo. Mandhari inaonekana kuwa uwanja wa michezo.

Wanawake kadhaa wameketi wakiwa na kompyuta kwenye meza. Inaonekana kuwa wanashughulikia watu wengine waliosimama wanaume. Nyuma yao kuna maandishi makubwa inaonekana ni kama shughuli ya kuuza au kushughulikia watu. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani.

Mwanaume amevaa shati nyeusi na kofia nyeupe na kaptura. Amesimama mbele. Kuna watu wengine nyuma wameinua bendera za Kenya juu. Nyuma ya huyo mtu kuna mabango yenye maandishi HSBC na news yanaonekana. Mwangaza umetokea juu na kila kitu ki tayari.

Watu wanakusanyika nje wakifanya mkutano muhimu. Wanaume na wanawake wengi wamekusanyika wakijadili mambo muhimu. Wengine wamekaa kwenye viti wengine wamesimama nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa ya kazi. Yanaonyesha uwazi.

Watu wameketi ndani ya ofisi. Wameketi kwenye viti. Mwanamke mmoja amesimama mbele, amevaa sare nyeusi na ameshika nguo yake. Wanawake pia wengine wamesimama na watu waliokaa wanamwangalia. Mahali hii inakaa ni ofisi ya shughuli za umma.